Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja mda wote kwa kuwapatia saa ishirini na nne, huku mazingira yake ni tulivu na nadhifu na yanayowavutia wateja na kuwapa usalama wa mali zao.

Tangazo maalumu kutoka benki ya "equity" linaloelezea uhuru na ubora wa kutumiwa huduma za benki kwenye simu, mtu anaweza akatumia huduma hii akiwa popote na kokote na wakati wowote.

Tangazo la benki iitwayo "absa" kuhusu matumizi ya kadi ya malipo kwa ajili ya kununulia bidhaa mbalimbali kutoka dukani. Kadi hii husaidia kupata punguzo maalumu la kupitia ofa ya kushirikiana na maduka maalumu, kwa ajili ya ununuzi wa vyakula na bidhaa za nyumbani; likiwa na ujumbe wa kuhamasisha matumizi ya kadi kwa faida zaidi.

Ndani ya baa mhudumu amesimama mbele ya rafu iliyopangwa chupa ya vilevi vya aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia, chini ya rafu kuna maboksi ya vinywaji na viti vya kuonesha mchanganyiko wa huduma na wateja wenye ladha tofauti.

Katika eneo la baa lililopangiliwa vizuri na viti vya kisasa pamoja na taa za rangi mbalimbali zinazoongeza mvuto na utulivu wa akili katika eneo hili, watu hufika na kukaa kupata huduma ya vinywaji na kutuliza akili zao.

Mhudumu aliyevalia sare yake nzuri na kuonyesha tabasamu zuri kwa wateja, amesimama mbele ya rafu iliyosheheni vinywaji vya aina mbalimbali. Huku mezani kwake kukiwa na mapambo ya matunda yanayoonyesha ubora, na ufanisi wa kazi yake anayotoa katika eneo hili.

Baa yenye mandhari nzuri ya kuvutia, ikiwa na taa mbalimbali. Mhudumu akiwa kazini mbele ya rafu iliyopangwa chupa za vinywaji mbalimbali kwa mpangilio maridadi unaovutia wateja. Ukionyesha mteja anayepata huduma za kiwango cha hali ya juu na mazingira rafiki ya ukarimu.

Ndani ya baa rafu imepangwa chupa za vilevi vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaovutia, chini ya rafu kuna maboksi ya vinywaji laini yakionesha mchanganyiko wa huduma kwa wateja wa ladha tofauti.

Baa yenye mwanga wa kufifia, muhudumu akiwa nyuma ya kaunta safi iliyo pambwa vizuri huku akihudumia wateja waloketi mbele yake kwa utaratibu, nyuma ya rafu imepangwa chupa za vileo mbalimbali kwa mvuto, huku muhudumu akiwa amevalia sare nadhifu akiakisi huduma ya kitaalamu na mazingira yake ya kuvutia.

Mteja amesimama, akiwa ameshikilia kinywaji chake, huku akionesha sura ya furaha iliyoridhika na huduma aliyoipata kutoka kwa kijana aliyesimama mbele ya rafu; zilizopangiwa vinywaji vya aina mbalimbali, kwa ajili ya wateja wanaopata huduma kutoka eneo hilo.

Ndani ya baa watu wanacheza muziki kwa furaha, huku wakifuatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa. Mwanga wa rangi tofauti kama bluu, na sauti ya muziki inajaza hewa ya burudani wakionyesha utamaduni wa starehe, na kushirikiana kijamii.

Marafiki wawili baada ya uchovu wao wa siku nzima waliamua, kwenda sehemu kwa ajili ya kupata vinywaji na mziki wa chini, katika sehemu hii walipata huduma nzuri kutoka kwa mwanadada aliyewahudumia hapo, ambapo aliwapa vinywaji vya kutosha na kwa wakati sahihi, walifurahia sana siku hii.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari ilitwayo "HYUNDAI", magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepanga kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani na za nje zilizo safi na kuvutia, likiwa limepangika vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa ikionyeshja viwango vya kisasa uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari ya aina mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio ya kuuuzwa na kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango, huku kwa mbele likionyesha sehemu zake zilizo safi na kuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonesha sehemu ya ndani iliyo safi na ya kuvutia ikiwa imepangwa vizuri kwa ajii ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikionesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Gari zuri limefunguliwa milango likionyesha sehemu za ndani zilizo safi na za kuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaopenda kutembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, iitwayo Hyundai; magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio ya kuwauzia kwa wateja; wanaotafuta usafiri wa kisasa na kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, magari ya aina mbalimbali na miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio ya kuuzwa, kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari ya aina tofauti magari mbalimbali na miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wakuaminika.

Mbele ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazao na maziwa, mbele yake kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokanazo na maziwa, kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja hueka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine kubwa na ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambayo mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotamatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na bidhaa zitokanazo na wa maziwa, kuna mashine kubwa na ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochjwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chipa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayosema kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuzia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumiwa kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja ameweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mshine kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mbele ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine kubwa na ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya .

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Muuzaji akiwa amesimama mbele ya duka linaojishughulisha na bidhaa zitokanazo na maziwa, huku pembeni kukiwa na mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na shughuli za uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja weka chupa na kulipia kiasi chake taka kupitia mfumo wa kiautomatikii, juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa mazani safi na salama kwa afya.

Mteja na mhudumu wamesimama mbele ya mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza mazao yaliyochuja na kupashwa moto, tayari kwa kunywa mteja na huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayosomeka maziwa safi na salama kwa watu.

Ndani ya duka linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia metoa wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupita mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mhudumu anayejishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka inayojishughulisha na wauzaji wa bidhaa zitakazo na maziwa, mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja kuweka chupa na kulipa kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa mazani safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na shughuli za uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitengenezwa na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, lina wauzaji wawili, wakiwa wamesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa. Maziwa huchujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Wateja huweka chupa na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanaelezea kuwa mazingira ni safi na salama.

Mbele ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupaswa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki; juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka kubwa na la kisasa mashine kubwa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoonyesha maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayo uza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Mbele ya mashine kuna maandishi yanayoonyesha haya maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na wauzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja ameweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa ni safi na ya salama na yanatosha kwa mahitaji.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine kubwa na ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto maziwa tayari kwa kunywa; mteja huweka chupa na kuweka kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokananzo na waziwa , kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ,mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa ni safi na usalama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mteja amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine kubwa mbili za kisasa, zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja uweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, pia mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Wateja wameweka foleni huku mhudumu akiwahudumia kupata maziwa kutoka katika mashine ya kisasa inayotengenezwa maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, unalipwa na kuweka mzigo, weka chupa na kupata kiasi kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yameweza kuwa maziwa safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, wateja wawili wamesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiutomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Katika duka la kieni linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, wateja wawili wamesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa , mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki ,juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tyar kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa watu.

Mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afiya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuweka maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunwa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kwamba maziwa ni safi na salama kwa afya.

Vijana wanne wakiwa katika shughuli zao za kila siku za uzalishaji na usambazaji wa maziwa kutoka katika duka la salama. Vijana hawa hutumia usafiri wa pikipiki ili kufikisha bidhaa hii ya maziwa katika jamii.

Katika stendi ya magari makubwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja chupa na kulipa kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama. mazingira yamepambwa kwa matangazo ya magari pamoja na vifaa mbalimbali vinavyotumika kubebea mizigo pale abiria wanaposafiri.

Mbele ya duka, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywewa. Mteja huweka chupa na kulipa kiasi anachokitaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine, kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni freshi na salama kwa ajili ya kunywewa.

Makochi ya aina mbalimbali, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la kuuza samani. Yakionyesha rangi na muundo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazopendwa.

Vitanda vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri, katika duka la kuuzia samani, yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, eneo hili la duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kuweka ndani.

Ndani ya duka la thamani kuna seti ya meza na viti vya kisasa vya mbao, ikiwa imetengenezwa kwa muundo wa kipekee na inayovutia. Vimetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonyesha ubora wa kazi ya fundi. Thamani hii inafaa kukaa nyumbani sehemu ya kulia.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinavyodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja; mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Vitanda vya aina mbalimbali, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Madhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hii linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Kochi la rangi ya kijivu likiwa limenakshiwa na mito ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka ya kuuzia thamani yakionyesha rangi nzuri itayo mvutia mteja kwa ajili ya kuchagua na kununua mandari ya duka hili inahakiki ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani kwa ajili ya kuweka ndani.

Vitanda vya aina mbalimbali vilivyotengenezwa kwa chuma maalumu na mbao, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, zikionyesha udahili wake wa kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka la kuuzia samani. Yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, likionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Viti na meza vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la kuuzia samani. Zikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwadumia wateja wanaotafuta samani bora na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la kuuzia samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi utendaji kazi na ubora wa bidhaa zinazopatikana katika eneo hili kwa ajili ya kuudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazopendwa.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia, mandhari ya duka hilo inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la kuuzia samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili la uuzaji lina akisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Kitanda cha kisasa na chenye muonekano mzuri kimepengwa vizuri kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, ikionyesha rangi na muundo wake wa kisasa unaovutia wateja . Mandhari ya eneo hili ni inaakishi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi, viti na vitanda vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani linaloitwa "furniture palace", limejaa samani mbalimbali, kama; makochi, meza, kabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Makochi, viti na vitanda vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, zikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani. Yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo linaasisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Kabati ndogo zenye droo za aina mbalimbali, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la kuuzia thamani. Kabati hizi zinaonyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya sehemu hii, inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa za kukaa ndani.

Makochi, mito na meza za aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Seti ya meza za kisasa za mbao, ikiwa na muundo wa kipekee wa pembe nne unaovutia, imetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonyesha ubora wa kazi ya fundi, samani hii inafaa kuwa sebuleni au ofisini yenye ladha ya kisasa na haiba ya kifahari.

Wahudumu wawili wamesimama katika mapokezi ya hoteli ya kisasa kabisa; yenye maonekano mzuri, iliyorembwa na meza za mbao na taa za aina mbalimbali, ili kuvutia wateja wanaofika eneo hili kwa ajili ya kupata huduma na kupumzika.

Chumba cha hoteli chenye mandhari ya kuvutia kikiwa na kitanda cha mbao safi kilichopambwa na shuka nyeupe, taa za jioni zikiangaza kwa utulivu na kiti cha kufanyia kazi kilichowekwa kwenye kona pembeni ya kitanda. Mandhari ya ndani inaonyesha usafi wa mwanga wa kutosha na mazingira yanayomkaribisha mgeni kwa starehe.

Ndani ya mgahawa wa hoteli muhudumu anahudumia mteja chakula kwa tabasamu akiwa amevalia sare nzuri ya kupendeza, amesimama mbele ya mteja aliyekaa mezani na kutoa huduma kwa ustadi, huku akihakikisha mteja anafurahia na kupata huduma bora.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa zao kama machungwa, mananasi, ndizi na maembe wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa huku mazingira ya soko yakiwa wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali kama mikoba, viatu na nguo limejaa wauzaji waliokaa kuwahudumia wateja mbalimbali, huku baadhi ya watu wakichagua bidhaa kwa makini ikiwa ni eneo la muhimu linalovutia na kuhudumia watu mbalimbali ikiwemo watalii.

Wafanyabiashara wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiwa wamepamba meza zao na mazao mbalimbali kama nyanya, vitunguu, hoho na kabichi tayari kwaajili ya kuwafikia wateja wao wanaonunua na kupeleka nyumbani kwaajili ya matumizi ya kila siku.

Katika soko muuzaji mwanamke amesimama akiweka nyanya zilizoiva kwenye mpangilio mzuri, huku mezani kuna bidhaa nyingine kama ndizi, hoho na vitunguu vyote vikiwa katika mpangilio mzuri wa kuvutia wanunuzi na wateja wanaokuja kununua mahitaji yao ya kila siku.

Soko limejaaa matunda kama maembe, ndizi na mapapai yaliyopangwa juu ya meza kwa kutundikwa. Wateja na wauzaji wakiwa katika shughuli za kuuza na kununua kwa utulivu kwenye mazingira safi na yaliyojaaa matunda ya aina mbalimbali.

Katika soko wauzaji wamepanga nyanya na vitunguu na mbogamboga pamoja na viazi, huku wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, mazingira ya soko yakiwa ni wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Muuzaji mwanamke katika soko la viungo mbalimbali vinavyotumika nyumbani kama vile nyanya, amekaa kwa furaha akimhudumia mteja wake aliyesimama mbele yake na akipokea nyanya katika kikapu kingine kidogo cha rangi ya bluu. Uuzaji huu wa biashara unamfurahisha mama kwa kuwa unampelekea mahitaji na kumpatia kipato.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya, vitunguu na mboga za majani, chini kwa mpangilio rahisi wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa. Huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Ndani ya soko muuzaji amepanga nyanya, vitunguu, mayai na mboga za majani kwa mpangilio mzuri, akibadilishana bidhaa na mteja anayepita kuchagua bidhaa. Huku mazingira ya soko yakiwa wazi na yenye shughuli za kila siku, zinazosaidia uchumi kwenye jamii.

Katika soko kubwa wauzaji wamekaa huku wamepanga bidhaa zao kwenye meza kama: nyanya, ndizi na maparachichi; ili kuvutia wanunuzi wanaopita kununua na kuwaongezea kipato cha kuendesha maisha yao.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya hoho vitunguu tangawizi mboga za majani kwa mpangilio mzuri na rahisi wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughili za kila siku zinazosaidia uchumi kwa jamii.

Katika soko lenye pilikapilika za mchana wa jua kali, mzee aliyevalia kanzu ya bluu anauza machungwa na vitunguu swaumu vilivyopangwa katika ustadi wa hali ya juu. Pembeni kuna vijana wa kiislamu wakiendelea shughuli hizo uuzaji, kuna watoto wakicheza na wanawake wakiendelea kuchagua mboga na mahitaji ya nyumbani.

Mteja akisoma maelekezo ya kutoa pesa kwa kutumia huduma za kifedha kupitia simu ya mkono. Hii inaonyesha uraisi na ufanisi wa huduma za kifedha kupitia simu za mkononi inavyorahisisha maisha ya watu wengi kwa kutoa huduma za haraka na za usalama.

Mteja akisoma njia mbalimbali za kutoa pesa kutoka katika akaunti yake ya benki, hii inaonesha urahisi na ufanisi wa huduma za kifedha kupitia simu za mkononi zinazorahisisha maisha ya watu wengi na kutoa huduma za fedha kwa haraka.

Ghorofa refu lililojengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi na ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongezeka fursa za biashara na makazi mijini.

Jengo la kisasa lililojengwa katika eneo la mjini likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kama makazi ya watu, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za makazi mjini.

Katika duka kubwa la biashara kuna duka lililopangwa nguo za aina mbalimbaali kwenye rafu, na wamilisho. Zikiwa na rangi na mitindo tofauti zinazovutia wateja. Mazingira ni safi na mwanga wa kutosha. Zinafanya sehemu kuu kuwa mahali bora na wateja kuchagua mavazi kwa mahitaji yao ya kiasi.

Jengo kubwa la kisasa lenye maduka mbalimbali ndani yake, linaonekana likiwa safi limepangwa vizuri na mwanga wa kutosha. Watu wakiingia na kutoka wakiwa na mikoba na budhaa walizonunua kutoka maduka tofautitofauti.

Nguo za aina mbalimbali za watoto, zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio mzuri zikiwa na rangi na miundo tofauti. Likiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja uhuru mpana, wa kuchagua mavazi.

Nguo zimetundikwa vizuri na nyingine zikiwa zimekunjwa kwenye rafu katika mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Nguo zikiwa zimetundikwa vizuri haswa haswa za kiume huku zingine zikiwa zimekunjwa vizuri katika rafu kutokana miundo tofauti, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa la bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Nguo zimetundikwa vizuri kwenye rafu na zingine zimepangwa kwenye meza ndani ya duka, lenye mpangilio mzuri kukiwa na rangi na miundo tofauti, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Katika duka kubwa na la kisasa mteja anachagua viungo vya matunda kama: pilipili hoho, matango na kabichi vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa na rangi ya kuvutia inayoonyesha ubora na usafi wa bidhaa; huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na kuvutia ununuzi.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mlango wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda. Mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia, huongeza mvuto wa bidha na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa vizuri kama vile vinywaji na vitafunwa. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwanga wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kupendeza kuna vifaa kama majiko ,friji na tv ,mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu taa zenye mwangaza wa aina tofauti wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekana la kuvutia na la kisasa.

Ndani ni ya duka kubwa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi, mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Duka kubwa la kisasa lenye rangi nyeupe na taa za aina mbalimbali. Limepangwa vizuri kwa usafi, ndani yake kuna viatu vya aina mbalimbali kama vile: raba, zimepangwa katika rafu likiwa kwenye utulivu na mpangilio unaovutia wateja. Mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha yakionyesha ubora wa huduma ya wateja wa kisasa.

Ndani ya duka kubwa lakisasa lenye mwanga wakupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na lakisasa

Duka kubwa lililojengwa kwa miundombinu ya hali ya juu. Duka hili lina uwazi mkubwa na taa zinazomulika sana zinazonawezesha bidhaa zake kuonekana na kufikika kwa urahisi. Bidhaa zilizopo ni vyombo, chakula pamoja na mahitaji mbalimbali yanayohitajika nyumbani.